Afisi iliyoandikwa, counter number 4, Immigration Officer, Passport Application . Pana mhudumu aliyevaa shati jeupe na tai nyeusi na mhudumiwa aliyevaa koti jeusi, shati nyeupe na kofia nyeusi, wanazungumza kupitia kiwamboni, nyuma ya mhudumu, pana kiti, kilichowekelewa koti jeusi na tarakilishi.